Nguzo ya umeme iliyosimama katikati ya mji, iliyosimama katikati ya mji, ikiwa imezungukwa na uoto wa asili pamoja na makazi ya watu ikiashiria miundombinu ya kusambaza nishati kwa matumizi ya mjini.

Nguzo ya umeme ikiwa na mtambo mkubwa unaotumika kupunguza kiwango cha msongo wa umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali kama vile viwandani pamoja na makazi ya watu, ikiwa ni swala muhimu katika kuimarisha huduma za umeme zinazosambazwa kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi.

Nguzo ikiwa na mtambo maalumu wenye majukumu ya kupokea umeme wa msongo mkubwa kutoka njia kuu na kubadilisha kuwa msongo mdogo unaoweza kutumiwa nyumbani, viwandani na maeneo mengine.

Kiwanda kikubwa kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kilichojengwa kando ya mji kikiwa na mitambo mikubwa maalum inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa na hivyo kuhakikisha usambazaji wa huduma hizi za umeme unakuwa bora kwa ajili ya maendeleo na shughuli za kiuchumi katika jamii

Nguzo kubwa za umeme zilizotengenezwa na kuwekwa nyaya kubwa zinazochukua nishati hiyo kutoka katika vyanzo vikuu, kuelekea sehemu mbalimbali za makazi pamoja na viwandani kwa ajili ya kuhimarisha huduma za umeme zinazosambazwa Kwa maendeleo na kustawisha shughuli za kiuchumi.

kiwanda kikubwa kiichotengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme, kilichojengwa kandokanbdo ya maji, huku yakitumia maji hayo kama chanzo kikuu kama chanzo cha kuendesha mitambo na hivyo kuzalisha nishati ya kutosha, ikiwa ni sehemu ya kuzalishausambazaji wa huduma za umeme kwa jamii.

Nguzo za umeme zilizo pangwa kwenye mstari katikati ya mji. Zikiwa na nyaya nene zinazochukua umeme kutoka kwenye vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali za makazi ya watu pamoja na viwandani, iki hakikisha kuimarisha usambazaji wa huduma za umeme kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi.

Nguzo kubwa ya umeme, yenye nyaya nene, inayosambaza nguvu za umeme kutoka vituo vikuu vya kuzalishia hadi maeneo ya mbali ya makazi na viwanda. Miundombinu hii ni muhimu kwa kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika, unaotegemewa na wananchi kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo ya umeme iliyopo katika maeneo ya mji yenye nyaya nene zinazotumika kuchukua umeme kutoka vyanzo vikuu, kuelekea sehemu mbalimbali za makazi ya watu pamoja na viwandani ikiwa ni sehemu ya kuimalisha usambazaji wa huduma za umeme kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi.

Mtambo maalumu wa kisasa, uliotengenezwa kwa ajili ya shughuli ya kuzalisisha nishati ya umeme, na hivyo kusafirisha nishati hiyo kupitia nyaya mbalimbali zinazounganishwa na nguzo. Kutoka kwenye chanzo hiko kikuu kuelekea sehemu mbalimbali za makazi ya watu pamoja na viwandani, na hivyo kuimarisha shughuli za kiuchumi katika jamii.

Kifaa kikubwa kinachotumika kubadilisha nguvu za umeme kutoka msongo mkubwa hadi mdogo, kwa ajili ya kusambaza umeme huo kwa usalama na kwa ufanisi katika maeneo mbalimbali ya matumizi, hivyo kuhakikisha vifaa vya umeme vinaendeshwa kwa nguvu inayohitajika.

Nguzo ya umeme iliyosimama pembeni ya ukuta wa nyumba ikisaidia kusambaza nguvu za umeme kwa ajili ya matumizi ya ndani ya nyumba hiyo na jirani zake. Nguzo hii ni sehemu muhimu ya miundombinu ya umeme katika maeneo ya makazi.

Watu mbalimbali pamoja na vyombo vya usafiri, vikiwa katikati ya barabara iliyopo katikati ya jiji, wakizingatia alama za barabarani kwa ajili ya kuimarisha usalama kwa watembea kwa miguu, pamoja na waendeshaji wa vyombo vya usafiri.

Magari mbalimbali yaliyosimama na watu wakiwa wamekusanyika kwenye barabara wakisubiri au kuendelea na shughuli zao za kila siku, huku magari yakipita kwa mwendo tofauti yakionyesha shughuli za usafiri na usafirishaji katika maneno ya mjini.

Barabara iliyotupu ikiwa na vifaa maalumu kuashiria kuwa ipo kwenye matengenezo, na hivyo kuboresha hatua na mfumo mzima katika usafirishaji wa bidhaa na watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Chombo cha usafiri kijulikanacho kama pikipiki ikiwa imewekwa kwa ajili ya kusafirisha bidhaa au watu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia matumizi ya chombo hiki huwa ya haraka kulinganisha na vifaa vingine vya moto vinavyopita kwa barabara.

Magari mbalimbali yamesimama na watu wamekusanyika kwenye barabara wakisubiri au kuendelea na shughuli zao, za kila siku huku magari yakipita kwa mwendo tofauti yakionyesha shughuli za usafirishaji na usafiri katika maeneo ya mjini.

Gari maalumu la kutengeneza barabara, limeegeshwa barabarani katika eneo la wazi, huku fundi mmoja aliyevaa mavazi ya usalama akiwa karibu na mashine hiyo; akiangalia au kufanya uongozi katika barabara hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usafiri.

Gari maalum la kutengeneza barabara linalotumika kusambaza na kusawazisha nyuso za barabara ili kuhakikisha zinaendeshwa kwa usalama na ufanisi. Gari hili huchangia sana katika matengenezo ya barabara ili kurahisisha usafiri wa watu na mizigo.

Dereva wa pikipiki akiendesha kwa ustadi barabarani, anayeonesha namna usafiri huu wa haraka unavyotumiwa na watu wengi katika shughuli za kila siku. Pikipiki hutumika kusafirisha abiria au mizigo kwa urahisi, hasa kwenye maeneo yenye msongamano au barabara ndogo.

Barabara kubwa iliyopo katikati ya jiji, ikiwa na miundombinu stahiki kwa ajili ya kuimarisha swala zima la usafirishaji wa bidhaa pamoja na binadamu. Huku taa za barabarani pamoja na alama zikiwekwa kuzingatia usalama katika shughuli za usafiri wa kila siku baina ya binadamu na vyombo vya moto.

Wanajamii waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika sehemu ya mji wanashirikiana kufanya usafi kwa kutoa takataka zilizokwama kwenye mitaro pembezoni na barabara ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa taka na hivyo kusaidia katika kuimarisha afya za watu kwa kuepusha takataka zinazoweza kusababisha magonjwa ya mlipuko

Shimo la choo lililochimbwa katika eneo la nje ikiwa ni njia rahisi ya kuhifadhi taka za binadamu kwa usalama katika maeneo ambayo hayana mifumo ya kisasa ya maji taka, husaidia kudhibiti uchafudhi wa mazingira na kuzuia maambukizi ya magonjwa ya mlipuko.

Takataka za aina mbalimbali kama vijiko vya plastiki na makopo ya juisi zimewekwa ndani ya pipa la taka, hali inayo onyesha namna ya kutenganisha au kudhibiti takataka zilizozalishwa majumbani au maeneo ya biashara.

Mtambo mkubwa unafanya kazi jalalani kwa kusafirisha taka na kufyonza mabaki mbalimbali ili kusaidia kuweka mazingira safi na yenye utulivu, huku vumbi na harufu chafu zikithibitiwa ili kulinda afya ya watu na mazingira.

Mtambo mkubwa wa kuchimba mashimo unaoendelea na kazi ya kuchimba ardhi kwa kina, ili kuweka mabomba ya kusafirisha taka. Ikiwa ni sehemu ya udhibiti mzuri wa takataka za maji zinazotoka katika maeneo mbalimbali, kama vile katika makazi ya watu pamoja na viwandani.

Takataka zimeachwa hovyo kwenye eneo la wazi, zikiwemo mabaki ya vyakula, plastiki, karatasi, na chupa za maji. Mazingira hayo yamekuwa na harufu mbaya na kuleta maambukizi ya wadudu kwa viumbe hai. Hivyo, kuhatarisha usafi na afya ya jamii inayowazunguka.

Kiwanda kikubwa kinachokusanya takataka zitokanazo na plastiki na hivyo kuzitengeneza tena upya kwa ajili ya kurejelea matumizi, ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa taka inayosaidia kusafisha mazingira na hivyo kupunguza magonjwa yanayotokana na uchafuzi.

Mapipa mapya yaliyotengenezwa kwa lengo maalumu la kuhifadhia takataka katika makazi pamoja na sehemu za umma, yakihakikisha njia nzuri za udhibiti wa takataka katika maeneo mbalimbali, na hivyo kuepusha magonjwa yanayotokana na mlipuko au uchafu.

Mifuko mingi ya taka iliyokusanywa pamoja ikionyesha usimamizi wa taka kwa njia inayolinda usafi, na afya ya mazingira. Ili kuzuia uchafuzi na kuimarisha mazingira safi, katika maeneo mbalimbali ya jamii.

Mifuko mbalimbali iliyohifadhiwa takataka, kabla ya kwenda kutupwa katika maeneo maalumu; kama vile majalala makubwa, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mfumo wa udhibiti wa takataka na hivyo kutunza afya za viumbe hai katika maeneo husika; kutokana na magonjwa yanayoweza kulipuka kwa ajili ya utupaji taka usiofaa.

Wanajamii mbalimbali wakiwa katika zoezi la kukusanya utakataka na kusafirisha kutumia gari maalum linalopita, kuchukua takataka katika maeneo mbalimbali ya mji ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa takataka kwa kutupa takataka mbali na makazi ya watu ,na hivyo kuepusha magonjwa yanayotokana na uchafu.

Gari maalumu kwa ajili ya kukusanya takataka katika maneno ya mji likiwa limebeba mtu maalumu aliyevaa nguo za kazi anayesaidia shughuli hiyo kufanikiwa. Hii ni njia mojawapo ya udhibiti wa takataka unaofanya mazingira kuwa safi na hivyo kuhimarisha afya za binadamu kwa kuepusha magonjwa yatokanayo na uchafu.

Vyoo vya kisasa vilivyotengenezwa kwa ajili ya matumizi ya umma, ikiwa ni sehemu ya kuhimarisha njia za udhibiti wa taka, kwa kutumia mfumo huo maalumu unaosaidia kuhifadhi taka zinazotokana na miili ya binadamu.

Pipa dogo la plastiki lililojaa mitobo ya taka, likitumika kuhifadhi taka ndogondogo kwa usafi. Linalowekwa sehemu za makazi au biashara, ili kuwezesha utunzaji mzuri wa mazingira: kwa kukusanya taka kabla ya kuchukuliwa na kusafirishwa.

Gari la taka likiwa na watu kadhaa jalalani, linaloonyesha juhudi za ukusanyaji na utupaji sahihi wa takataka katika maeneo yaliyotengwa. Wafanyakazi hao hukusanya na kuchambua au kuhamisha taka kwa usalama, ili kuzuia uchafuzi wa mazingira.

wafanyakazi waliovaa nguo maalumu wakiwa ndani ya kiwanda kilichojaa magunia yenye takataka za plastiki ikiwemo chupa, wakiwa katika kuchakata takataka hizo kwa ajili ya urejeaji wa matumizi ikiwa ni njia sahihi ya udhibiti wa takataka.

Pipa kubwa la chuma lililosheheni takataka limetulia pembezoni mwa barabara. Likiwa na karatasi, plastiki na mabaki ya chakula likionesha hitaji la usimamizi bora wa taka katika maeneo ya wazi.

Pipa kubwa lenye rangi nyeusi, linalotumika kuhifadhia maji, katika makazi ya watu, likihakikisha maji yanawekwa katika mazingira yaliyo safi, na hivyo kusaidia watu kupata mahitaji yao ya kila siku, kwani maji ni muhimu kwa maisha ya binadamu.